Majumba yaliyojengwa kwa mabati yapo ndani ya maji. Maji haya husababishwa na mvua nyingi. Watu wawili wapo ndani ya maji wakijaribu kuokoa vitu vyao.

Muuguzi amuhudumia mtoto mchanga. Muuguzi amevalia mavazi yake ya kikazi yenye rangi nyeupe na suruali yanye rangi ya samawati. Amefunga mbele kitambaa chenye rangi nyeupe na mchoro mwekundu.

Daktari amhudumia mgonjwa. Daktari amevalia mavazi yake rasmi ya kikazi amevalia koti leupe mbele yake kuna meza iliyowekelewa kitambaa cheupe na makaratasi meupe. Mgonjwa pia amevalia shti lake leupe.

Dawa zilizowekwa kwenye boksi nyeupe iliyoandikwa na maandishi ya rangi ya kijani. Mbele kuna chupa ndogo ya glasi iliyofungwa yenye ina dawa ndani. Dawa hizi hutumika kukinga mtu na magonjwa.

Mhudumu aliyevalia mavazi yake ya kikazi amhudumia mtoto mdogo. Mhudumu huyu anapita nyumba kwa nyumba akiwahudumia watoto chini ya miaka mitano akiwapea chanjo ya kuwakinga na maradhi.

Mhudumu amhudumia mgonjwa aliyeshikilia mtoto kwenye mkono. Mhudumu huyu amevalia shati yenye rangi ya manjano, ameweka mikono juu ya meza yenye rangi ya kahawali na wapo ndani ya jumba.

Wauguzi waliovalia mavazi yao ya kikazi yenye rangi nyeupe wahudumia wadada wawili mmoja akiwa amevalia nguo yenye rangi ya manjano na mwengine akiwa amevalia nguo nyeupe.

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe ina dawa ndani zenye rangi nyekundu. Chupa hii huwekwa ili kuhifadhi dawa hizi. Chupa imewekwa juu ya meza yenye rangi nyeusi.

Daktari aliyevalia nguo nyeupe nguo zake rasmi za kikazi ana chupa nne zilizo na madawa anayotumia kutibu mimea. Daktari huyu anatumika kutibu mimea.

Kwenye shamba hili kuna nyumba ndogo iliyojengwa kutumia matofali na imejengwa na bati. Milango ina rangi ya samawati. Jumba hili imejengwa ili kushikilia shamba hili.

Tembe zenye rangi ya manjano zimewekwa kwenye ufuko. Kando kuna mtu amezishikilia na pia kuna chupa yenye rangi nyeupe. Mtu huyo amevalia koti leusi na shati yenye mistari meupe na meusi.

Muuguzi aliyevalia mavazi yake ya kikazi anamhudumia mtoto mchanga. Muuguzi huyu kazi yake ni kuwahudumia watoto waliozaliwa na kuwapa chanjo na mahitaji yao ya mtoto.

Madawa yamepakiwa kwenye mikebe. Mikebe yenye rangi nyeupe. Madawa haya hutumika kutibu shida za kifua.

Wauguzi waliovalia mavazi yao rasmi wakiwa wamejifunga na vitambaa ya rangi ya manjano. Kando kuna mama aliyeshikilia mtoto aliyemfunika na shuka nyeupe.

Mtu ako ndani ya chumba kubwa. Mtu huyu amevalia kofia yenye rangi nyeupe, ameshika chupa kwenye mkono wenye rangi nyeupe. Mtu huyu anaongeza dawa kwenye mitungi.

Mkunga amsaidia msichana mjamzito kujifungua, mama huyu aliyevalia rinda jeupe lenye madoadoa meusi anasaidiwa kujifungua ndani ya jumba kubwa.

Daktari wa kuangalia meno amevalia koti lenye rangi nyeupe na barakoa kwa mdomo. Mama amelala kwenye kitanda alivalia nguo yenye maua ya samawati.

Wahudumu waliovalia mavazi yao ya kikazi wanahudumia wagonjwa kwa kuwadunga shindano. Mgonjwa amevalia barakoa yenye rangi ya samawati, kando yake kuna mtu aliyevalia barakoa nyeupe.

Chupa ya glasi yenye rangi ya kahawani, ina dawa ndani zenye rangi nyekundu. Chupa hii imewekwa juu ya meza na dawa zimemwagwa kwenye meza.

Mama amwamgalia mtoto aliyewekwa kwenye kitamizi. Kitamizi hiki huwekwa kwa ajili ya watoto wanaozaliwa chini ya umri. Kitamizi hiki kutumia umeme.

Tembe zimewekwa kwenye chupa ya rangi nyeupe. Tembe hizi zimewekwa kwa madhumuni ya kuongeza nguvu mnapojamiana au kushauriana na mpenziwe.

Wauguzi waliovalia mavazi yao rasmi ya kikazi yenye rangi nyeupe wanamhudumia mgonjwa aliyevalia rinda yenye rangi ya samawati, mgonjwa huyu anashida ya masikio.

Tabibu anadunga watu dawa za kujikinga na maradhi. Tabibu huyu amevalia koti nyeupe na barakoa anatumia sindano kuwatibu na kuwakinga wananchi.

Chanjo zimewekwa kwenye chupa za rangi nyeupe. Zimeshikiliwa kwenye mkono. Chanjo hizi hupewa mtu ili kumtahadharisha na magonjwa ya kuambukizana.

Mwanaume aliyevalia vazi yake rasmi ya kikazi, ya rangi nyeupe. Amefunga barakoa kwenye mdomo, akiwa na mtungi wa dawa ya kuua wadudu.

Vichupa vidogo vya glasi, vilivyofungwa, vimewekwa dawa ndani. Vichupa hivi hutumika muuguzi anapotaka kutumia dawa hii, ili kumkinga mgonjwa na maradhi.

wauguzi waliovalia sare zao za kizazi za rasmi wapo ndani ya chumba kikubwa wakimhudumia mtoto aliyewekwa kwenye kimanzi. Kimanzi hiki kiliwekwa kwa ajili ya kuweka mtoto aliyezaliwa kabla ya siku zake.

Msichana aliyevalia shati nyeupe yenye mistari nyeusi ako mbele ya ofisi. Mbele yake kuna tarakilishi anayotumia kuweza kuingiza habari anazopewa na wauguzi wanaosumbuliwa na meno.

Kwenye duka hili kuna aina tofauti za madawa, duka hili huuza madawa yanayotumika kuponya binadamu na wanyama. Duka hili pia lina michoro iliyochorwa kwenye mbao.

Watu wa shirika moja wapo njee ya jumba kubwa la kuuza maji. Njee kuna mitungi yenye rangi ya manjano. Watu hawa wanakuja rasmi kufungulia na kuweka watu huru kuweza kuyatumia maji haya.

Mama ameketi chini akitengeneza nywele. Mama huyu apo kwenye kiti cha rangi nyeupe . Anashikwa nywele na mtu aliyevalia shati leupe. Watu hawa wako ndani ya jumba.

Daktari spesheli wa meno amevalia koti la rangi nyeupe akiwa na barakoa. Anamhudumia mama alieketi kwenye kiti cha rangi ya samawati.

Muuzaji amevalia kanzu ya rangi nyeupe, mbele yake kuna mnunuzi aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mnunuzi amekalia kwenye pikipiki akitaka kuuziwa.

Mtungi wenye rangi ya manjano umebebwa kwenye mgongo. Mama huyu amebeba mtoto mbele, amemfunga na leso yenye rangi ya manjano. Mbele yake kuna mwingine aliyebeba mtungi wa manjano.

Wahudumu waliovalia mavazi yao rasmi ya kikazi, wamhudumia mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kitanda cha watoto waliozaliwa kama siku hazijatosha. Wahudumu hawa wamewekwa ili kuwahudumia watoto kama hawa.

Daktari aliyevalia mavazi yake rasmi ya kikazi yenye rangi ya samawati, amehudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum cha wagonjwa wanaosumbuliwa na meno.

Bajaji yenye rangi nyeupe na nyengine yenye rangi ya manjano. Mbele kuna gari ndogo lenye rangi ya samawati na matatu yenye rangi ya samawati zinapita juu ya maji. Barabara hii imejaa maji ya mafuriko.

Daktari aliyevalia koti leupe amhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Kitanda hiki kiliwekwa maalumu cha kuwahudumia wagonjwa. Mgonjwa huyu amevalia suruali nyeusi na barakoa kwa mdomo.

Daktari wa meno, aliyevalia mavazi yake rasmi ya rangi ya samawati, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum, akimuangalia meno daktari huyu.

Mama ameshikilia chupa yenye rangi nyeupe na karatasi kwenye mkono. Mama huyu ameketi kwenye kiti na yupo ndani ya nyumba. Mbele yake kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa.